Hiki kinaonekana kua kituo cha afya. Tunamuona daktari pamoja mamake mtoto wakiwa wamevalia barakoa. Daktari anamdunga mtoto sindano kwenye paja lake na mamake amemshika mtoto ili asiweze kutingika.